Mchezaji huyu ameanguka kwenye mchanga, ambapo anacheza mchezo wa mruko wa mbali, amevalia shati lenye rangi nyeusi, mkono wake wa kulia, unaonekana lenye ulemavu.

Darasa hili lina viti ilivyopangwa kwenye orodha mzuri. Kando yake kuna viti vya rangi nyeupe. Kando yake pia kuna kompyuta ambao zimeekezwa kando ya ukuta kuna ubao ya rangi nyeupe.